Sakafu hii ni ya rangi nyekundu, na kwenye sakafu hiyo kuna kipima joto, kuna tembe za rangi nyekundu ambazo zimechukua umbo la moyo, na pia kando yake kuna pakiti ambayo imebeba tembe ndani yake.

Mwanamke mmoja, ambaye amevaa miwani na barakoa, anadungwa chanjo na daktari, daktari huyo ako na pamba mkononi na sindano katika mkono wake wa kulia. Kando yao kuna meza ambayo imebeba chanjo zingine na watu ambao wamekaa wakizungumza na muuguzi.

Juu ya meza kuna chupa ndogo ambayo imebeba chanjo ya kutibu ugonjwa wa Measles Rubella. Kando yake kuna sindano na pia kuna chupa zingine ambazo zimebeba dawa na pia kuna tembe za rangi ya manjano ambazo ziko juu ya meza.

Mwanamke mmoja ambaye anaonekana kuwa mlezi, amembeba mtoto wake mkono huku akiwa amekaa kwenye kiti cha plastiki cha rangi nyeusi. Mtoto huyo anahudumiwa na muuguzi ambaye anamdunga sindano kwenye mapaja.

Kwenye sakafu kuna pakiti ambayo imetumika kubeba dawa. Iko na maandishi kadhaa kama vile jina ya dawa hilo na pia dawa hiyo inatumika kutibu ugonjwa gani. Kando yake kuna chupa ambayo imebeba chanjo ndani yake na sindano ambazo zinatumika kupima dawa hiyo.

Daktari wa mifugo, amevaa mavazi maalum, kama vile, ile surupqenye ya rangi ya manjano, na glovu za rangi nyeusi, anampima ngombe joto kwenye mapua, ngombe huyo ni wa rangi ya udurungi, kando yake kuna ngombe wengine ambao wamesimama.

Muuguzi amekaa kwenye kiti huku akinukuu vitu kwenye kitabu kando yake anaangalia simu, kando ya mwanamke huyo kuna mtoto mdogo ambaye amesimama chumba hicho kina ukuta cha rangi nyeupe kwenye ukuta huo kuna michoro na cheti kadhaa.

Kwenye sakafu kumewekelewa chupa iliyo ya rangi iliyo na kifuniko ya rangi nyeupe na imewekwa maagizo fulani kama vile jina yake ambayo ni dawa ya kuongeza virutubisho mwilini na tembe zilizomo ambazo ni tembe thelathini.

Mwanamke mmoja amekaa kwenye kiti. Huku akiwa ameweka uso wake kwenye mashine inayotumika kuona kama macho yake sawa. Anahudumiwa na daktari wa macho. Daktari huyo ni mwanamume na amevaa barakoa mdomoni. Kando yake kuna mashine pia zinazosaidia katika huduma hizo.

Mwanamke ambaye anaonekana kuwa mlezi amekaa kwenye kiti cha plastiki cha rangi nyeupe huku akiwa amembeba mtoto mkononi. Kando yake kuna mtoto mdogo ambaye anapewa chanjo na daktari na pia kando yao kuna wauguzi wengine ambao wamesimama.

Mwanamke mmoja ambaye amevaa shanga kwenye shingo na zingine mkononi. Anadungwa shindano na daktari kwenye mkono wake. Anaonekana kuwa anasikia uchungu mno kwa sababu ameyafunika macho yake. Kando yake kuna ukuta wa rangi nyeupe na rangi ya bluu, ambapo kuna mabango na matangazo ambayo yamewekwa hapo.

Mtu mmoja amesimama kuangalia bango ambalo limewekwa kwenye posti ya stima. Bango hili linaonyesha kuwa kuna daktari ambaye anaitwa Chokora na anawatibu magonjwa ya kupitia mapenzi na kwenye bango hilo kuna nambari ya daktari huyo.

Mwanamke mmoja ambaye anaonekana kuwa muuguzi kwa sababu amevaa barakoa na koti la maabara anapima chanjo kutumia sindano. Kando yake kuna watu wengine ambao wamepiga foleni ndiposa waweze kuhudumiwa na kila mtu amevaa barakoa.

Chupa ambayo imebeba chanjo inayotibu ugonjwa wa measles na reubella iko juu ya meza , sakafu ya meza hiyo ni ya rangi nyeupe . Kwenye chupa hiyo kuna maaagizo kadhaa kama kiwango cha dawa ambacho kilichomo ndani ya chupa hiyo . Kando yake kuna sindano ianyotumika kupima dawa .

Mtu ambaye anaonekana kuwa jinsia ya kiume amekaa kwenye kiti kilichotengwnezwa na mbao huku akipimwa joto na muuguzi ambaye amebeba Kipima joto. Kando yake kuna kiti cha plastiki ambacho wameweka begi juu yake.

Watu wengi wamesimama kwenye barabara, huku wakiangalia daraja ambalo limebomoka. Kando ya daraja hilo kuna maji machafu, ambayo yanateremka kwenda kwa mto. Baadhi ya watu wengine wanaonekana wakiwa wanazungumza.

Watu wawili ambao wanaonekana kuwa jinzia ya kike wanamwaga maji .mmoja wao akitumia ndoo kuchota maji hayo ilhali mwingine anatumia besini. ndoo hiyo na besini ni za rangi nyeupe. watu hao wamevaa barakoa.

Mwanamke mmoja, amekaa kwenye kiti. Amevaa nguo aina ya kitenge. Wanangoja kudungwa sindano na daktari ambaye anampea chanjo. Daktari huyo ameweka miwani yake kwenye shingo.

Mtu mmoja ambaye anaonekana kuwa mwanamke ameweka mikono yake juu ya taulo za hedhi zilizowekelewa juu ya meza , sakafu ya meza hio ni ya rangi ya hudhurungi kwenye mkono wa chanda ya mwanamke huyu amevikwa pete.

Watu wengi wamejaa hospitalini ili waweze kuhudumiwa. Mmoja wao amekaa kwenye kiti cha stuli, huku daktari akimdunga sindano kwenye meno, ilhali wauguzi wengine wamesimama kando ya meza na sahani huku wakiwekwa vifaa vinavyohitajika kwenye sahani hio.

Mwanaume mmoja ambaye amekaa kwenye kiti na pia amevaa koti la maabara la rangi nyeupe na glovu ya rangi ya samawati anaonekana akipima dawa kwenye chupa ndogo ndogo, kando yake kuna mashine ambayo imewekwa juu ya meza.

Mwanamke mmoja, amekaa kwenye kiti cha hospitali, huku akiwa amembeba mtoto mkononi. Mwanamke huyo, ameletewa zawadi kama vile, beseni, neti na blanketi ya kujifunika na mwanamke mwenzake.

Mwanamke mmoja amekaa kwenye kiti cha plastiki. Amevaa barakoa mdomoni huku anadungwa sindano kwenye mkono wake na muuguzi. Kwenye mapaja yake amewekelea fomu fulani ambazo ameshikilia na mkono mwingine. Kando yake kuna muuguzi ambaye anaandika ujumbe fulani kwenye rununu.

Mwanamke mmoja ananawa mkono ,Kando yake kuna mtoto mchanga ambaye amesimama akimwangalia kitu anachofanya, Kando ya watu hawa kunanjunba ambacho kinaonekana kuwa kibanda Kwa sababu kimebena nyanya, vitunguu . Kando ya jumba hiho kuna kiti ha plastiki ambacho kimewekwa kwenye veranda.

Mtu mmoja ambaye anaonekana kuwa mgonjwa amekaa kwenye kiti huku akisemezana na daktari. Daktari huyu amevaa koti la maabara la rangi nyeupe. Kando yake kuna meza ambayo imebeba faili na kalamu.

Pakiti inayotumika kubeba tembe za dawa inayoitwa azithromycin inaonekana ikiwa imewekwa juu ya meza. Pakiti hio ni ya rangi nyeupe na iko na maandishi kadhaa kama vile nambari ya tembe zilzizo kwenye pakiti hio. Kando yake kuna rangi ya tembe hizo ambazo ni rangi ya manjano.

Mwanamume mmoja amelazwa kwenye kitanda cha hospitali, huku akihudumiwa na daktari ambaye anashughulikia meno yake. Kando yao kuna kabati ambayo imepangwa dawa kwenye rafu, na meza ambayo imewekelewa dawa na chupa .

Chanjo za magonjwa aina ainati zimewekelewa juu ya meza. Sakafu ya meza hio ni ya rangi ya samawati. Chupa hizo zimefunikwa na ufuniko ulio wa rangi ya kijivu. Kando yake kuna sindano ambayo iko na maandishi imewekelewa kando yake na pia kuna chupa zingine zilizobeba dawa za rangi nyeupe.

Kwenye njia sakafu iliyo ya rangi nyeupe, kuna chupa mbili zilizobeba chanjo na pia kuna pakiti ambayo ni ya kubeba chanjo hiyo. Kwenye pakiti hiyo kuna ujumbe fulani kama vile jina ya ya chanjo hiyo ambayo ni "Measles, Mumps and Rubella virus ".

Kwenye meza kumewekelewa chupa ambayo imebeba virutubisho vya kuongeza damu mwilini. Chupa hio ikona kifuniko ya rangi ya kijani kibichi na kwenye chupa hio kuna maagizo kama vile jina ya dawa hio na nambari ya tembe ambazo zilizomo ambazo ni mia.

Mwanamke mmoja ambaye anaonekana kuwa mlezi amembeba mtoto mkononi. mtoto huyo anapewa chanjo na daktari kupitia kwa mdomo .kando yao kuna meza ambayo imewekelewa kitabu juu yake.

Mwanamke mmoja amekaa kwenye kiti huku akihudumiwa na daktari, ambaye anangalia masikio yake. Mwanamke huyu amevaa shati la rangi nyekundu na koti la rangi nyeusi, ilhali daktari amevaa mavazi yake maalum na koti la maabara la rangi nyeupe.

Lori linalotumika kusafirisha taka na uchafu, limeegeshwa kando ya barabara. Kando yake wanaume wawili wanaonekana kuwa wananongonezeana kuhusu jambo. Kando la lori hiyo, kuna uwanja ambapo nyasi zimemea.

Watu wawili wanatembea katika maji machafu, maji hayà yanaoneka kuwa yametokana na mafuriko katika sehemu hiyo, kando yake kuna manyumba ambayo yametengenezwa kutumia nyasi ambazo zimesimama wima.

Watu wawili wamekuja kuchota maji mtoni, wako na vibuyu vitatu vya Lita kumi vibuyu hivyo ni vya rangi ya manjano, mmoja wao anaonekana amebeba chombo mkononi ambacho anatumia kuchota maji yanoyowekwa kwenye kibuyu.

Mtu mmoja ambaye anaonekana kuwa mkulima amevaa mavazi yake maalum kama vile glovu za rangi ya manjano na surubwenye ya rangi nyeupe na ananyunyuzia mimea dawa ambayo ameweka Kwenye mkongo wake.

Katika ndani ya kibuyu hiki, kuna dawa ambayo inatumika kutibu ugonjwa wa kifaa. Kwenye chupa hiyo, kuna maagizo fulani ya jinsi ya kutumia dawa hiyo. Chupa iliyo na dawa hiyo ni ya rangi nyeupe na iko na kifuniko cha rangi nyekundu.

Mwanamke ambaye anaonekana kuwa mlezi, amekaa kwenye kitanda cha hospitali. Huku akiwa amemshika mtoto mkononi. Mtoto huyu, amefunikwa na kitambaa cha rangi nyeupe. Kando yake, kuna mashine kadhaa zinazotumika hospitalini.

Mtu mmoja anaonekana huku akitoa tembe kutoka kwa chupa na kuziweka kwenye mkono wake, ameweka tembe mbili kwenye mkono, tembe hizi ni za kuongeza virutubishi ndani ya mwili.

Mwanamke amekuja kusajiliwa macho yake na daktari. Daktari ameweka mashine hiyo katika macho yake ndiposa aweze kumwangalia. Kando yake, kuna ukuta ambao umefunikwa na pazia ya rangi ya zambarau.

Mwanaume mmoja ambaye anaonekana kuwa amekula chumvi nyingi sana, kwa sababu ako na ndevu za rangi nyeupe, amekaa kwenye kiti cha plastiki ya rangi ya kijivu, mwanamme huyu anadungwa chanjo na daktari, kutumia sindano, katika mkono wake.

Mtu mmoja ambaye anaonekana kuwa wa njisia ya kiume kwa sababu amevaa kaptura ya rangi ya waridi ananyunyuzia mimea dawa, mimea hiyo imepandwa kwa mpangilio mzuri sana hapo shambani.

Watu wanatembea ndani ya maji ambayo yametokana na mvua na kusababisha mafuriko katika sehemu hii. Mmoja wao amebeba sapatu zake na katika mkono wa kulia amebeba simu, ilhali wengine wamevaa buti za mvua, ndiposa waweze kutembea ndani ya maji hayo.

Kibanda hiki kinatumika katika kuuza dawa ya kienyeji au dawa ya kiasili, imejaa miti kadhaa na chupa ambazo zimewekwa dawa ndani yake. Kando yake kuna mwanamke ambaye amekaa karibu na mkoba.

Mtu amebeba mkononi chanjo na sindano ili aweze kuipima. Mtu huyu ako na vidole virefu sana na kwenye mkono wake wa pete amevaa pete. Kando yake kuna chanjo zilizo kwenye chupa ambazo zimewekelewa juu ya meza.

Mchoro huu ni wa ambulensi na vitu ambavyo vinapatikana ndani ya ambulensi kama vile kitanda ambacho hutumika kubeba wagonjwa, saa, vifaa kama vile bandeji na dawa ambazo mgonjwa anaeza pewa.

Mwanamke mmoja ambaye anaonekana kuwa ni mlezi amembeba mtoto mkononi ndiposa aweze kudungwa chanjo na daktari. Mwanamke huyu anaonekana kuwa ni wa dini ya Kiislamu kwa sababu amevaa buibui kichwani. Kando yao kuna meza ambayo imebeba dawa.

Watu wanne ambao wamevaa mavazi maalum kama vile glovu za rangi ya, waridi na pia wamevaa surupwenye za rangi nyeupe wananyunyizia dawa katika nyumba fulani ambayo imewekwa gunia kwenye ukuta.

Mwanamke mmoja amelazwa kwenye kitanda cha hospitali huku akihudumiwa na muuguzi, muuguzi huyu amebeba mashine fulani kwenye mkono ambayo inamulika mgonjwa kwenye mdomo na kuleta rangi ya buluu.

Malori mawili yameweza kupata ajali , lori moja linawaka moto mkubwa sana . Kando yake ni lori ambalo ambalo linatumika kusafirisha mafuta . Kando ya malori haya kuna wazimamoto ambao wamefika na pia adinasi ambao wamefika kushuhudia ajali hiyo.

Sehemu hii inaonekana kuwa imeathirika kutokana na mvua mingi, ambayo imefanya kuwe na mafuriko. Baadhi ya mti imezama ndani ya maji, na pia sehemu kidogo ya barabara imemezwa na maji.

Watu watano wako katika biwi la takataka. Wanaonekana kuwa wanasukuma takataka hiyo. Ambayo mingi ni karatasi. Wanazisukuma pamoja. Baadhi yao wanatumia vijiti ilhali wengine wamebaki glovu na kuzibeba karatasi hizo.

Mwanamke amelazwa kitandani huku akiwa amembeba mtoto. Mwanamke huyu anaoneka kuwa ni mlezi wa mtoto huyu. Mtoto huyu anahudumiwa na daktari ambaye amebeba kifaa mkononi mwake. Kando yao, kuna meza na kabati zilizopakwa rangi ya hudhurungi.

Wauguzi wawili wamewabeba watoto ambao ambayo wanawaekelea kwenye kitanda, kando yake kuna mwanamke ambaye amekaa, anaonekana kuwa mama ya watoto hao, kitanda hiki cha hospitali kina godoro, ambalo limefunikwa na vitambaa vya rangi nyeupe.

Kwenye sakafu hii ya rangi nyeupe, kuna chupa ambayo imebeba virutubishi D ambayo imewekelewa juu yake. Chupa hii iko na rangi nyeupe na karatasi ya rangi ya samawati na rangi ya bluu. Iko na maandishi fulani kama vile nambari ya tembe ambazo ni mia.

Mwanamke mmoja ambae anaonekana kua mlezi amembeba mtoto mkononi ambae anadungwa sindano na daktari kando yake kuna meza ambayo imewekwa dawa juu yake na faili ambazo daktari hutumia.

Mtu mmoja , ambaye anaonekana kuwa wa jinsia ya kiume. Amekaa kwenye kiti ,huku akihudumiwa na muuguzi ambaye anaonekana kuwa anamdunga chanjo. Mtu huyu amevaa balakoa na pia dak, muuguzi wake amevaa balakoa.

Mtu mmoja ambaye anaonekana kuwa ni daktari kwa sababu ya mavazi ambayo amevaa kama vile koti la maabara la rangi nyeupe. Anaonekana akishika mashine fulani ambayo hutumika hospitalini, kando yake kuna vitanda viwili ambayo vimetandikwa vizuri.

Muuguzi ambaye amevaa mavazi maalum amesimama kando ya mtoto huku akimpima roho yake. Mtoto huyo yuko katika kitanda kinachotumia mashine inayomsaidia kupumua. Kando yake kuna mashine nyingine zinazotumika hospitalini.

Muuguzi anaweza kumchungulia mgonjwa ambaye amelazwa kwenye kitanda cha hospitali, huku akiwa amefunikwa na vitambaa vya rangi nyeupe. Kando yake kuna kiti na meza, kwenye meza hiyo kuna blanketi ambayo imewekwa na mashine za kupima roho.

Watu wengi wanatembea ndani ya maji machafu ambayo yametokana na mafuriko , katika chumba kimoja kuna mbuzi watatu ambao wamesimama kando ya nyumba hiyo na mtoto mmoja ambaye amevaa nguo za rangi nyekundu.

Mwanamke mmoja amebaba vifaa vya kuzima moto, anazima moto ambao ulikuwa umeweka katikati ya uwanja. Kando yake kuna kichaka ambacho kimemea maua kwa ustaarabu.

Mwanamme mmoja ambaye amekaa kwenye kiti cha plastiki cha rangi nyekundu anadungwa sindano katika mkono wake qa kulia na muuguzi, mtu huyu amefunga macho kumaanisha anaskia uchungu.

Mwanamke ambaye anaonekana kuwa mlezi amembeba mtoto mdogo mkononi. Mtoto huyo anaonekana kuwa analia. Anadungwa sindano kwenye mapaja na daktari. Daktari huyo amejifunga kitambaa kwenye kichwa. Kando yake kuna meza na kiti ambacho daktari hukaa baada ya kuwahudumia.

Muuguzi ambaye amevaa mavazi yake maalum anamhudumia mtoto mchanga ambaye yuko hospitalini katika kitanda Cha watoto ambao hawajafika umri wa kutoka hospitalini. Daktari huyo anaonekana kuwa anamfunika mtoto huyu.

Mwanamke mmoja, ambaye anaonekana kuwa ni mlezi, amekaa kwenye kiti, huku akiwa amembeba mtoto na mkononi ameshikilia simu. Mtoto huyo anahudumiwa na muuguzi ambaye anampea chanjo. Kando yake, kuna watu ambao wamesimama.

Watu wengi wanapita kando ya jengo ambalo limeporomoka, baadhi yao wanachukuwa video ama kupiga picha kutumia simu zao. Kando yake kuna jengo ambalo ni la ghorofa na mtu ameanika nguo zake nje.

Mwanaume mmoja yuko katika chumba na amekaa katika kiti huku anaagalia madawa ambayo yamewekwa kwenye meza na kuiweka ndani ya pakiti zilizo na rangi ya manjano na rangi nyekundu. Daktari huyu amevaa mavazi maalum kama vile koti la maabara , kofia kwenye kichwa na barakoa.

Mtoto mdogo anaonekana kuwa anapewa chanjo na daktari kupitia kwa mdomo. kando yake kuna mwanamke ambaye anaonekana kuwa mlezi. Amekaa kwenye kiti cha plastiki cha rangi nyeupe huku akiwa amembeba mtoto mkononi. Kando yake kuna madaktari wengine ambao wamesimama waweze kumshika mtoto huyo.

Mwanamke mmoja ambaye anaonekana kuwa mlezi anambeba mtoto mkononi mtoto huyu amevaa kofia ya rangi nyekundu na amefunikwa kitambaa cha rangi nyeupe mtoto huyu anapewa chanjo na daktari kupitia kwa mdomo.

Watoto wawili wako kando ya mtaro, wanaonekana kuwa wanaokota vitu, mmoja wao ameokota maji ambayo yalikuwa hapo. Maji machafu ambayo yako kwenye kibuyu cha lita tano na pia kuna kibuyu cha rangi ya kijivu ambacho kimesimamishwa kwenye mtaro huo.

Mtu ambaye anaonekana kuwa mlezi wa jinsia ya kike, amekaa kwenye kiti. Huku akiwa amembeba mtoto mkononi akiwa amewekelewa kwenye pilo. Mtoto huyo anahudumiwa na daktari ambaye anataka kumdunga sindano.

Chupa iliyo ya rangi ya nyeundu na nyeupe imewekwa kando ya pakiti ambayo imeandikwa jina ya dawa hiyo, kwenye dawa hio inaiwa Supramax na imebeba tembe kando yake kuna pakiti ingine ambayo imebeba tembe zingine zilizo za rangi nyupe.

Muuguzi amebeba chanjo mkononi huku akiipima kutumia sindano. Muuguzi huyo amevaa barakoa. Ako katika chumba cha hospitali. Chumba hicho kiko na dirisha ambayo imepakwa rangi ya bluu na imefunguliwa.

Mwanamke mmoja amekaa kwenye kiti huku akidungwa chanjo na muuguzi. Kando yake kuna mwanamme ambaye amevaa barakoa ambaye amekaa kwenye kiti na muuguzi ambaye amevaa sare zake maalum amesimama karibu na ukuta. Nyuma yao kuna bango ambalo linaonyesha daktari na mtu aliyevaa barakoa

Mwanamke mmoja ambaye amebeba mkoba mkonoi na kuvaa barakoa anaonekana akiwa anazungumza na afisa ambaye amekaa kwenye kiti chake ambaye anaangalia daftari fulani ambalo likona maandishi.

Mwanamke mmoja ambaye anaonekana kuwa ni mlezi anamhudumia mtoto mchanga ambaye amelazwa kwenye kitanda cha hospitali anaonekana ni kama anataka kutoa nguo ambazo amezivaa mwanamke huyo amedungwa sindano kwa sababu ameekewa bendeji kwenye mikono.

Mkono wa mtu ambao umevalisha glove ya rangi ya kijani kibichi. Umebeba chupa ambayo imebeba chanjo ya ugonjwa wa kutibu yellow fever ,na pia katika kidole kingine amebeba sindano.

Madaktari watatu wako katika chumba Cha upasuaji huku wakihudumia mgonjwa ambaye amelazwa kwenye kitanda, kando yake Kuna meza ambayo imewekwa sahani ya mabati ambayo imebeba vifaa vya kutumika katika upasuaji.

Chupa ambayo inatumika kubeba chanjo inayotibu magonjwa kama vile Rubella na Measles imewekwa juu ya sakafu. Sakafu hiyo ni ya rangi ya samawati. Kwenye chupa hiyo kuna maandishi kadhaa kama vile jina ya dawa hiyo. Kando yake kuna sindano.

Watu wengi wamepiga foleni katika chumba ambacho kinawapea maji, watu hawa wako na mitungi ya lita ishirini, na lita kumi, mitungi hio nu ya rangi tofauti tofauti, kama vile rangi nyeupe, rangi nyeusi, na rangi ya manjano.

Mwanamke mmoja ambaye amevaa barakoa ya rangi nyeusi amekaa kwenye kiti cha rangi nyekundu. Anadungwa sindano na daktari katika mkono wake karibu na mabega. Kando yake kuna biwi la takataka la rangi ya manjano ambalo limewekwa karatasi.

Muuguzi mmoja yuko katika chumba cha hospitali. Amevaa sare maalum za wauguzi. Muguzi huyu anaonekana kuwa anaosha mashine amabzo ziko katika chumba hicho. Kwenye ukuta wa chumba hicho kuna televisheni na saa.

Watoto wachanga wamelazwa kwenye vitanda vya hospitali ili waweze kuhudumiwa, wahuguzi wawili ambao wamevaa mavazi maalum, wanaonekana wakimhudumia mtoto mmoja. Kando yake kuna mashine zinazowasaidia kupumua.

Watu wamepanga foleni ili waweze kuchota maji mmoja baada ya mwingine. Mwanamke mmoja anaonekana akiwa anachota mitungi yake ya lita ishirini ambayo ni ya rangi ya manjano. Kando ya chumba hicho ambacho kinauza maji kuna duka ya M-pesa.

Mtu mmoja ambaye anaonekana kuwa mkulima, ananyunyizia mimea yake dawa, kando yake kuna miti mingi ambayo imemea, na kutengeneza msitu mdogo na pia, ameweka ua kwenye shamba lake kutumia, sengenge na miti.

Watu wengi wamekuja kushuhudia jengo lililokuwa limejengwa na mabati ambalo limebomolewa. Baadhi ya watu hao ni watoto wadogo ambao wamesimama na kushangaa na kushikwa na butwaa.

Mwanaume mmoja ambaye anaonekana kuwa askari wa kulinda lango, kwa sababu amevaa mavazi yao maalum. Ananawa mikono kwenye mfereji. Kando ya mfereji hiyo kuna sabuni ya rangi ya kijani kibichi.

Mwanamke mmoja ambaye anaonekana kuwa mlezi amekaa kwenye kitanda cha hospitali , anaonekana kuwa na tabasamu na amembeba mtoto mdogo mkononi. Kando yake kuna chandarua ambaye imefungwa na ni ya rangi nyeupe.

Watu wawili ambao wamevaa mavazi maalum kama vile surupwenye ya rangi ya nyeusi na buti za mvua za rangi nyeusi, wanasukuma takataka katika biwi la taka kutumia vijiti virefu.

Kwenye sakafu ya rangi nyeusi kimewekwa chpa ambayo imebeba chanjo , kwenye chupa hiyo kuna maagizo kadhaa kama vile mahali chanjo hiyo imetoka, jina la chanjo hiyo na chanjo hiyo inatumika kutibu magonjwa aina gani. Kando yake kuna sindano ambayo imewekwa juu ya sakafu.

Mwanamke mmoja amesimama katikati ya vibuyu. Vibuyu hivyo vimepangishwa laini ndiposa ziweze kuchota maji. Kando yake kuna watoto wadogo ambao wamesimama hapo, ilhali mwingine ameinama. Kando ya mfereji huo kuna chumba ambacho kinaonekana kuwa ni msala.

Chupa ya chanjo imewekwa juu ya meza, meza hiyo iko na sakafu ya rangi ya samawati, kando yake iko na sindano ambayo iko na vipimo tofauti tofauti, na pia kuna bandeji ya rangi nyeupe.

Mwanamke ambaye anaonekana kuwa daktari wa watoto amembeba mtoto mkononi huku akiwa amekaa kwenye kiti. Kiti hicho kimetandikwa na vitambaa vya rangi nyeupe. Mwanamke huyo amenyoa nywele yake. Kando yake kuna meza ambayo imebeba bidhaa.

Mwanamke mmoja ambaye anaonekana kuwa mlezi, amembeba mtoto mkononi. Mtoto huyo amevaa kofia ya rangi nyekundu, na amefunikwa kitambaa cha rangi nyeupe. Mtoto huyu anapewa chanjo na daktari ambaye amevaa mavazi maalum. Kando yake kuna madaktari wengine na kuna mmoja wao ambaye anawachukua picha.

Mwanamke mmoja, amekaa kwenye kiti ,huku akidungwa sindano na muuguzi. Kando yao, kuna meza, ambayo imebeba chanjo, na pia kwenye hema hiyo, kuna m, mchoro ambao umeandikwa,"tokea, ukae, upewe chonjo."

Mtu ambaye amevaa magwanda maalum kama vile surupwenye ya rangi ya blu amebeba mikononi mitungi miwili , moja ya rangi ya manjano na ingine ya rangi ya blu ambayo imewekwa alama ya kumaanisha kitu hicho ni mbaya .

Mtu mmoja ambaye amevaa pete mkononi ameinua chanjo juu huku akipima kutumia sindano. Kando yake kuna ukuta ambapo kumewekwa bango la tangazo la hospitali hio.

Kuna chumba cha kujisaidia kwa kila mtu. Chumba hicho kimepakwa rangi ya kijani kimbichi, rangi nyeupe na rangi ya manjano. Kando yake kuna mtu ambaye amesimamisha mwavuli wake wa rangi nyekundu.

Mwanamke mmoja amekaa kando ya daktari huku akiangalia jinsi maelezo anayopewa. Kando ya kuna watu wengine pia wamekaa karibu na madaktari huku wakizungumza . Kando yao kuna viti vya plastiki vya rangi nyeupe.

Mgonjwa amelazwa kwenye kitanda cha hospitali huku akuhudumiwa na wauguzi, muuguzi mmoja anajaribu kutengeneza hiyo paipu ambayo imeingia kati mdomo wake ilhali mwingine anaweka mashine vizuri.

Watu wawili, mwanamke na mwanaume ambao wanaonekana kuwa walezi, wamekaa katika kitanda cha hospitali. Mwanaume amembeba mtoto mkononi, ambaye amevaa kofia ya rangi nyekundu na rangi nyeupe.

Mwanaume mmoja amekaa kwenye kiti huku akihudumiwa na mhuguzi ambaye ameweka pamba kwenye mkono wake Ili aweze kumpanguza kabla ya kumdunga chanjo hiyo. Mwanaume huyo amevaa barakoa na pia mhuguzi amevaa barakoa.

Watu ambao wamevaa magwanda maalum kama vile surupwenye ya rangi nyeupe wamebeba mgongoni dawa ambayo wanaenda kunyunyuzia . Wengine wako kwenye gari aina ya Pick Up ambayo imebeba vitu. Gari hiyo ni ya rangi nyekundu.

Mtu mmoja amekaa kwenye kiti ,ndiposa aweze kudungwa chanjo na daktari kutumia sindano. Daktari anatumia pamba ili aweze kumpanguza damu. Kando yake kuna wamama wengine ambao wamepanga foleni, ndiposa waweze kuhudumiwa.

Mwanamke mmoja amelazwa kwenye kitanda cha hospitali huku akihudumiwa na wauguzi ambao wanasajili meno yake. Wauguzi hawa wanatumia vifaa vinavyofaa. Kando yake kuna meza ambayo imewekelewa sabuni na baadhi ya mashine ambazo hutumika.

Mtu mmoja ambaye amevaa maguanda maalumu kama vile surupwenye ya rangi ya kijani anaonekana kubwa akitumia mkono wake kuchukua sabuni ambayo iko kwenye ukuta ndiposa aweze kunawa mikono kwenye tapu.

Mwanamke mmoja amekaa katika kiti cha plastiki cha rangi ya samawati huku akiwa amebebe chupa ambazo zimebeba tembe ndani yake chupa hizo ni za rangi nyeupe. kando yake kuna ukuta ambao umewekwa gunia ya rangi nyeupe.

Chupa nyingi zimewekelewa juu ya meza baadhi za chupa hizo zina chanjo ilhali zingine hazina, kando yake kuna barakoa ya rangi ya samawati na pia kuna sindano ambayo iko na maandishi.

Mtu ambaye ni mgonjwa amekuja hospitalini ndipoza machozi yake yaweze kuonwa na daktari wa macho. Kando yao, kwenye ukuta kuna michoro ambayo imewekwa vile, mchoro wa macho, mwili wa mtu na uso wa mtu.

Pakiti hii ni ya rangi nyeupe ikona rangi ndogo ya nyekundu na rangi ya waridi , imeandikwa kuwa jina ya dawa hiyo ambayo ni maesles mumps and rubela vaccine na pia inaonyesha kiwango cha dawa hiyo ambayo ni zero point five ML .

Daktari amekaa kwenye kiti chake huku akizungumza na mtu mmoja ambaye anaonekana kuwa wa jinsia ya kiume, mwanaume huyo amekaa kwenye kiti cha plastiki kando yake kuna meza ambayo muuguzi huyu ameweka faili na karatasi ambazo anatumia.

Mazingira haya ni ya daktari wa dawa za kiasili kama vile mganga, kwenye sakafu kumewekwa simu dawa na pia kuna chungu kidogo.

Watu wengi wamefika kushuhudia ajali amabyo imetokea. Ajali hii ni ya malori mawili, moja ambayo inatumika kusafirisha petroli na ingine ni lori kubwa, zimegongana na kuharibika vibaya sana.

Kwenye juu ya meza kuna chupa mingi ambazo zimebeba chanjo ya ugonjwa wa measles rubella na kando yake kuna chupa zingine ambazo zimewekwa na pia kuna sindano mbili ziko kwenye meza hiyo.

Chupa hii imebeba tembe nyingi sana ndani yake, iko na kifuniko ya rangi nyeusi. Kwenye chupa hiyo kuna maandishi yanayoonyesha kiwango cha tembe hizo, jina ya tembe hizo ambayo ni EASY iron na pia uzuri wake.

Kwenye meza kuna chupa mbili ambazo zimebeba chanjo ndani yake, chupa hizi ziko na vifuniko vya rangi ya buluu, na ndani yake kuna chanjo, kando yao, kuna pakiti ambayo imetumika kubeba chanjo hiyo.

Mtu mmoja ambaye ni mgonjwa, amelazwa katika kitanda cha hospitali, huku akihudumiwa na wauguzi. Muuguzi mmoja amevaa koti la mahabara la rangi nyeupe, ambaye anatumia vifaa katika mdomo wake, ilhali mwingine anammulikia.

Watoto wamekaa darasani kwenye madawati yao. Wamebeba mapango kadhaa ili waweze kumwonyesha mwalimu. Mwalimu huyo amesimama mbele yao huku akiwaongelesha na kuwapatia mawaidha.

Madaktari wawili wa upasuaji wanamshughulikia mgonjwa ambaye amelazwa kwenye kitanda. Madaktari hao wamevaa mavazi maalum kama vile barakoa na sare za wauguzi. Mmoja wao amebeba kalamu mkononi huku akimwandika mgonjwa.

Mwanamke mmoja anaonekana kuwa na tabasamu. Ananawa mikono yake kutumia maji ambayo yanatoka kwenye mfereji. Mwanamke huyu, amevaa rinda lililo la rangi ya kijani kibichi na rangi nyeupe.

Maji yanayo tokana na mvua yameweza kuadhiri eneo hii na kufanya kuwe na mafuriko. Magari aina ya matatu yanaoneekana kua yanapita kwenye maji hio na watu wengine wawili wanaonekana pembeni wakiwa wamesimama ndani ya maji.

Chumba hiki ni cha wagonjwa. Mgonjwa mmoja amejilaza kitandani, ilhali mwingine amekaa kwenye kitanda chake. Kando yao, kuna beseni ya rangi ya samawati na pia kuna meza ambayo imebeba vikombe na maji ya kunywa.

Watu wawili, mmoja wao amekaa kwenye kiti cha plastiki, anaongoja kuhudumiwa na muuguzi, muuguzi huyo anaonekana kuwa anapima chanjo, kutumia sindano, kando yao kuna nyumba ambazo zimejengwa, kutumia nyasi, na miti ambayo imekauka.

Wanawake wamebeba maji kwenye mgongo, wametumia mitungi ya lita ishirini. Mwanamke mmoja amembeba mtoto wake mkononi, na akiwa amemfunga na kitambaa cha rangi ya machungwa. Sehemu hii inaonekana kuwa kavu kwa sababu nyasi, imekauka.

Mtu mmoja ambaye anaonekana kuwa mwanamke kwa sababu ya jinsi ambavyo amejipodoa kama vile amevaa pete mkononi na amevaa mkufu kwenye shingo. Amebeba chupa ambayo ni ya dawa ya kutibu ugonjwa wa korona.

Daktari mmoja amekaa kwenye kiti, huku akiangalia mashine fulani, kando yake kuna meza ambayo imejaa karatasi, kando ya madaktari hawa kuna wagonjwa ambao wamekaa, ili waweze kuhu, kuhudumiwa na wa, madaktari.

Mwanamme mmoja amesimama huku akisoma maagizo ambayo yakomkwenye bango. Maagizo hayo ni kuhusu daktari ambaye anatibu magonjwa ya mapenzi, nguvu za kiume na kumfunga mwanamke au mwanaume na pia kuna nambari yake ya simu kwenye bango hilo.

Mwanaume mmoja ambaye anaonekana kuwa amekula chumvi nyingi, kwa sababu ako na ndevu za rangi nyeupe, amebeba sanduku ambalo anaweka dawa ndani. Mwanaume huyu amevaa koti la maabara la rangi nyeupe, inaonekana kuwa anauza dawa za kiasili.

Watu wengi wamesimama kando ya daraja ili Waweze kuona faraja ambayo limeporomoka kutokana na mafuriko . Maji machafu yanapitia katika daraja hilo na miti ambayo imeweza kubebwa na maji hayo.

Katika chumba hiki kuna meza ya plastiki ya rangi nyekundu, ambapo juu yake kumewekelewa chupa kadhaa za dawa. Kikombe cha rangi ya waridi na chupa zingine ambazo zimebeba dawa na kijiko. Kando yake kuna stuli ya plastiki ya rangi ya kijani kibichi, ambacho kimewekelewa vitabu.

Kwenye sakafu kumewekelewa ndoo na chupa ambazo zimebeba dawa. Ndoo hiyo Iko na michoro kadhaa kama vile jina ya dawa hiyo Ambayo kwa ndoo moja ni deja. Kando yake Kuna kibango kimoja ambao imechorwa mwili wa mtu.

Mwanamke mmoja amelazwa katika kitanda cha hospitali, anahudumiwa na wauguzi ambao wanaangalia mdomo wake ndiposa waweze kuona meno yake vizuri , mmoja wao anamulika tochi , kando yake kuna meza ambayo imewekelewa barakoa juu yake na dawa.

Ngamia amelala kwenye mchanga. Mchanga huo unaonekana kuwa ni sehemu kavu. Ngamia huyo amebeba bidhaa kwenye mgongo wake ambazo zinaonekana kuwa ni za rangi nyekundu.

Sehemu hii inaonekana kuwa imekauka sana kwa sababu udongo umekauka na uko rangi ya hudhurungi. Nyasi pia zimekauka na pia miti iliyomo imekauka sana na haina matawi.

Mtu mmoja ambaye anaonekana kuwa wa jinsia ya kike kwa sababu amevaa dera amebeba chupa ambayo ni dawa ya virutubishi mwilini na pia ameweka tembe hiyo katika mkono wake wa kulia. Tembe hiyo ni ya rangi ya machungwa.

Mwanamke mmoja amekaa kando ya daktari, huku akizungumza, kando yao, daktari huyo amebeba kalamu mkononi, kando yao kuna meza, ambayo imejaa karatasi, na faili, kando ya watu hawa, kuna wagonjwa wengine, na madaktari wengine ambao wanazungumziana.

Watu wawili wanatembea katika sehemu iliyokavu kwa sababu kuna mfugo mmoja ambao umelala chini na kuwa na kukauka na pia kuna mimea ambayo imekauka na sehemu pia iko na mchanga ambayo imekauka.

Kumetandikwa kitambaa kilicho cha rangi nyeupe na madoa doa ya rangi ya nyekundu na rangi ya samawati, juu yake kumewekelewa vitu ambavyo vinaonekana ni dawa ya kiasili.

Mandhari haya ni ya hospitalini. Wagonjwa wamelazwa kwenye kitanda katika chumba hiki. Baadhi ya wagonjwa wengine wamewekewa bendeji kwenye mguu na kuongezewa maji na pia kuna madaktari ambao wanatemmbea ili kuwahudumia wagonjwa hao.

Kwenye meza, kumewekwa pakiti ambayo imebeba chanjo inayoitwa, Vaccine Amarim na pia chanjo, baadhi ya chanjo hizo, zimewekelewa kando juu ya meza, na pia kuna chanjo iliyo kwenye chupa, kando ya pakiti hio.

Mwanamke mmoja ambaye anaonekana kuwa ni muuguzi amevaa mavazi maalum kama vile barakoa. Anapima chanjo aliyobeba mkononi kutumia sindano. Kando yake kuna wauguzi wengine ambao wamekaa chini kwenye viti vya plastiki wakiwahudumia wagonjwa.

Muuguzi ambaye anaonekana kuwa mwanamke, amembeba mtoto mkononi. Yuko katika chumba cha hosipitali. Katika chumba hicho, ukuta wake ni wa rangi nyeupe. Na kwenye ukuta, Kuna kibango ambacho kimeandikwa maigizo kama vile, masaa ya ku, kumwona daktari.

Mgonjwa mmoja amelazwa kwenye kitanda huku akihudumiwa na madaktari. Madaktari hao wamevaa mavazi maalum. Daktari mmoja ambaye ni wa kike ameinua taa juu ili aweze kumulika mwanamke huyo mdomo.

Wazimamoto wawili ambao wamevaa mavazi maalum wako kwenye kichaka. Wamebeba vifaa vya kuzima moto wakijaribu kuzima moto ambao umewaka kwenye kichaka. Kichaka hicho kimejaa nyasi zilizokauka.

Watoto watatu wanaonekana kuwa wametabasamu sana huku wakionyesha mikononyao ambayo imewekwa sabuni ndiposa waweze kunawa, kando yao kuna mri mkubwa ambao umemea na kuwapatia kivuli.

Mtu mmoja amelazwa kwenye kitanda cha hospitali huku akiwa amevalia miwani ya rangi nyekundu. Anaonekana akiwa anadungwa sindano karibu na pia lake na daktari mmoja, daktari huyu amevaa mavazi maalum.

Mwanamke mmoja amekaa kwenye kiti, anahudumiwa na wauguzi ambao wanamwosha masikio yake, kutumia, maji, yanayo toka kutoka kwa paipu, wauguzi hao wote ni wanawake, na wako kwenye hema.

Juu ya meza, kuna glasi ambayo imebeba maji ya kunywa na tembe za rangi tofauti tofauti, kama vile rangi ya manjano, rangi nyeusi, rangi nyeupe na rangi nyekundu, ambazo zimewekwa juu ya meza hiyo.

Mgonjwa ambaye ni jinsia wa kike amelazwa katika hospitali mwanamke huyu anahudumiwa na wauguzi wawili mmoja wao amevaa koti la maabara ya rangi nyeupe ilhali mwingine amevaa shati ya rangi ya samawati.

Tangazo linaonyesha bima ya kliniki na tiba ambazo tiba hiyo inatoa kuna mchoro wa picha ya tikitiki maji na pia kuna sahani ya rangi nyeupe ambayo imebeba mimea ya rangi ya kijani kibichi ndani yake na kuna maagizo kadhaa kama vile nambari ya simu ya daktari huyo.

Mwanamke mmoja amekaa kwenye kiti cha hospitali huku anang'olewa meno na daktari ambaye amevaa koti la maabara la rangi nyeupe, barakoa ya rangi ya manjano na glovu za rangi nyeupe, kando yake kuna ukuta ambao uko na kibango.

Mtu ambaye anaonekana kuwa muuguzi, kwa sababu ya mavazi ambayo amevaa, anaonekana huku akitoa glovu mkononi. Kando yake kuna meza ambayo imebeba maji ,sabuni ya kunawa mikono na dawa kadhaa. Kwenye ukuta, kuna kibango ambacho kimewekwa.

Mtu mmoja ambaye anaonekana kuwa mwanamke amekaa kwenye kiti cha plastiki cha rangi ya kijani kibichi huku ameweka mikono yake kwenye meza ambayo ikona dawa na karatasi, dawa hio iko kwa chupa ya rangi nyeupe.

Mtu mmoja ambaye amevaa mavazi ya wamasai kwa sababu amejifunga kitambaa na kuvaa shanga kwenye shingo na pia barakoa, anadungwa chanjo na daktari kutumia sindano kwenye mkono wake karibu na mabega kando yao kuna mabango ambazo zimeandikwa jinsi ya kutibu magonjwa hayo.

Mwuguzi mmoja ambaye amevaa koti la maabara lenye rangi nyeupe anaonekana akimdunga mtoto mchanga sindano, mtoto huyo amebebwa na mwanamke ambaye anaonekana kuwa mlezi, kando yake kuna wauguzi wengine ambao wamesimama na meza ambayo imewekelewa chanjo juu yake.

Chupa za chanjoa ambazo ziko na dawa ndani yake zimewekelewa juu ya meza. Kando yake kuna sindani ambayo iko na maandishi ya kuonyesha kiwango. Kando yake pia kuna chupa ya rangi nyeupe ambayo imebeba dawa na chupa ambayo imetengenezwa na kioo iliyobeba tembe.

Chupa ambayo imebeba chanjo iko kwenye meza, sakafu ya meza hiyo ni ya rangi ya samawati. Kando yake kuna sindano ambayo iko na vipimo kadhaa na pia kuna bendeji ya rangi nyeupe.

Mwanake mmoja ambaye anaonekana kuwa wa dini ya kiislamu kwa sababau amevaa buibui ya rangi ya kijani kibichi amekaa kando ya daktari ambaye anamweleza kuhusu meno , kando yao kuna meza ambayo imejaa madawa na kalenda.

Mwanamke mmoja ambaye amevaa koti la mahabara la rangi nyeupe yuko katia chumba cha mahabara ndiposa waweze kufanya jaribio flani. Kando yake pia kuna watu wengine wamesimama wakifanya kazi hio. Kwenye ukuta kuna ubao wa rangi nyeupe .

Tangazo hili linaonyesha jina la dawa ambalo hutumika sana katika magonjwa kadhaa na pia iko na mchoro ya dawa hiyo na jina lake na pia mahali ambapo unaweza pata dawa hiyo.

Watoto wawili wananawa mikono kutumia maji ambayo yamewekwa kwa ndoo. Mtoto mmoja ni msichana ambaye anaonekana kuwa wa amri mkubwa ilhali mwingine ni mtoto mvulana ambaye anaonekana kuwa wa umri mdogo.

Kwenye meza kumewekelewa chupa ndogo ambayo imebeba chanjo ya kutibu polio. Kando yake kuna sindano ambayo imesimikwa, na pia kuna chupa zingine zinazotumika.

Watu wengi wamepiga foleni ndiposa waweze kupewa bidhaa za nyumba, kama vile mafuta ya kupika, neti, kando yake, kuna gari kubwa ambalo limebeba bidhaa juu yake, limegezwa.

Mkuuima ambaye amevaa mavazi maalum kama vile surupwenye ya rangi ya manjano, buti za mvua za rangi nyeusi na glovu za rangi ya samawati, ananyunyizia mimea dawa.

Watu wamemiminika ndani ya hema ndiposa waweze kupewa funzo kuhusu ugonjwa wa ukimwi. Kwenye hema hio kuna bango ambalo limesimamishwa ambalo lina sema kuwa, wacha tuongelee jinsi ya kujikimu na ukimwa. Baadhi ya watu wengine wananong'onezeana na madaktari ambao wako hapo.

Mwanamke mmoja amekaa kwenye kiti cha rangi ya samawati anahudumiwa na daktari ambaye anachunguza mdomo wake. Kando yake kuna watu ambao wamepiga foleni, mmoja wao amebeba mkononi .

Manthari haya ni ya sehemu kavu, kwa sababu ya jinsi mimea imekauka. Watu wanasafirisha maji ya kunywa kupitia toroni na ambapo wameweka vibuyu ndani. Watoto wachanga wamesimama kando karibu na wazazi wao.

Mtu mmoja ambaye amevaa glovu za rangi ya kijani kibichi mkononi. Amebeba chanjo ya kutibu ugonjwa wa MMR, measles, mumps na rubella . Anatumia sindano ndogo sana kupima dawa hiyo.

Mwanamke mmoja ambae anaonekana kuwa mlezi anamwangalia mtoto wake huku akiwa amebeba simu mkononi. Mtoto huyu amelazwa kwenye kitanda cha hospitali akihudumiwa na daktari ambae anampea chanjo kupitia kwa mdomo.

Mtu mmoja ambaye amevaa nguo za rangi ya samawati. Amesimama kando ya tenki ambazo zimebeba maji. Huku akiwa anatabasamu. Tenki hizo ni za rangi nyeusi. Kando yake kuna bango ambalo limewekelewa ambayo inaonyesha jina la kampuni hiyo ya maji.

Mtoto mmoja ambaye amevaa shati la rangi nyekundu, amekaa chini huku akingoja muuguzi amhudumie. Kando yake kuna biwi la takataka la rangi ya manjano, na stuli refu iliyo na rangi ya hudhurungi.

Watu wawili ambao wanaonekana kuwa wamevaa mavazi maalum kama vile surupwenye ya rangi nyeupe glovu za rangi ya kijani kibichi ilhali mwingine amevaa glovu ya rangi ya manjano na barakoa mdomoni huku wanaosha sakafu kutumia dawa. Kando ya ke kuna meza ambayo iliyotengenezwankutmia chuma na mbao .

Mgonjwa amelazwa katika kitanda cha hospitali huku akihudumiwa na wauguzi ambao wamevaa mavazi yao maalum. Kando yao kuna kabati ambayo iko kwenye ukuta ambayo imebeba dawa.

Mtu mmoja anaonekana huku akiwa amebeba chupa iliyobeba chanjo . Kando yake kuna chupa tatu za chanjo ambazo zimewekwa kwenye sakafu na pakiti ambayo ilikuwa imetumika kubeba chupa hzio za chanjo.

Watu wengi wamesimama kando ya barabara ambayo imeporomoka kwa sababu ya mvua nyingi iliyo nyesha, na kuleta maji nyingi ambayo ni mafuriko, kando ya barabara maji yanateremka, ilhali pia, kuna misitu midogo midogo.

Pakiti iliyo ya rangi nyeupe na rangi ya waridi, inaonekana na jina yake ni Slow Fe. Katika pakiti hiyo, kuna ujumbe fulani, kama vile, nambari za tembe za dawa zilizomo, ambazo ni sitini na jina ya dawa hiyo ambayo ni Iron Supliment.

Chumba hiki, kinaonekana kuwa cha daktari wa kutibu magonjwa ya kiasili, kwenye, ukuta, kumewekwa jina, ya, au magonjwa, ambayo mtu huyu anayatibu, na kando yake kuna chupa ambazo zimewekwa dawa hizo, na, dawa zingine zimepangwa kwenye rafu.

Mwanamke mmoja ambaye anaonekana kuwa mlezi, amembeba mtoto mkononi. Mtoto huyo anadungwa sindano na daktari. Kando yao, kuna meza ambayo imetengenezwa kutumia mbao, imesimamishwa na kuwekelewa chupa kadhaa za chanjo, na kando yake kuna pipa la taka la rangi ya samawati.

Daktari ambaye anapeana chanjo anatembea katika maji ambayo yamefurika kwenye sehemu. Maji hayo yametokana na mvua ambayo imenyesha. Kando yake kuna miti ambazo zimemea na pia kuna vichaka vidogo vidogo.

Mwanamke mmoja ambaye anaonekana kuwa mlezi anambeba mtoto mkononi. Mtoto huyu anapewa chanjo na mwuguzi. Chanjo hio anaiweka kupitia kwa mdomo. Kando yake kuna afisa wa usalama ambaye amesimama na mwanamke mwengine ambaye amekaa kwenye kiti huku akiwa amebeba mtoto mkononi.

Mkono wa mtu mmoja ambaye amevaa glovu mkononi ya rangi ya samawati amebeba chupa ambayo imejaa chanjo na sindano katika vidole vyake. Sindano hio iko na chanjo ndani yake.

Mtoto mdogo anaonekana akilia hadi anatoa kamasi kwenye pua yake, kwa sababu anadungwa sindano katika mkono wake. Daktari mmoja amemshikilia mkono wake wa kulia, na kichwa ndiposa asiweza kutikizika akidungwa shindano hiyo.

Chanjo ya dawa imewekwa kwenye chupa. Chanjo hiyo inaitwa Polio vac na inaonyesha siku ambayo ilitengenezwa na siku ambayo itakuwa mbaya ndio maana isiweze kutumika. Kando yake kuna maagizo kama vile jinsi ya kuikunywa. Inafaa kuitingizwa vizuri kabla ya kuikunywa.

Mwanamke ambaye anaonekana kuwa wa dini ya kiislamu kwa sababu amevaa buibui mrefu ya rangi nyeusi amesimama katika nchi kavu. Kando yake kuna nyasi ambazo zimekauka na miti ambazo zimekauka.

Chupa hii ni ya kuongeza virutubishi mwilini. Iko na kifuniko cha rangi nyekundu. Na kwenye chupa hiyo kuna tembe za rangi nyeupe na pia katika chupa hiyo kuna maagizo ambayo yamepewa hapo kama vile nambari ya tembe ambazo ni sitini.

Mtu mmoja ambaye anaonekana kuwa daktari kwa sababu ya jinsi amevaa amevaa barakoa ya rangi ya blu mdomoni na koti la maabara la rangi nyeupe mkononi amebeba rununu yake , anaonekana kuwa anatoa maagizo fulani kwenye watu ambao wamesimama kando yake .

Mwanamke mmoja amekaa kwenye kiti cha plastiki cha rangi nyeupe anahudumiwa na muuguzi kwenye masikio yake muuguzi huyu amevaa mavazi maalum kando yake kuna watu wengine pia ambao wamekaa kwenye viti.

Mwanaune mmja amekaa kwenye kiti huku akihudumiwa na muuguzi ambaye anamdunga chanjo katika mkono wake wakulia. Daktari huyo amevaa mavasi maalum kama vile, barakoa na koti la maabara la rangi nyeupe.

Mwanamke mmoja, anahudumiwa na muuguzi. Muuguzi huyo amevaa sare zake, maalum. Anamdunga sindano kwenye kidole. Kando yake kuna watu ambao wamesimama, wanaonekana kuwa wanahudumiwa na muuguzi ame, ambaye amekaa kando yake kwenye kiti.

Mgonjwa amelazwa kwenye kitanda cha hospitali huku anahudumiwa na wauguzi wawili. Kando Yao Kuna kabati ambao imebeba dawa zinazo tumika na pia Kuna kioo.

Chupa ambayo ni ya rangi udhurungi imewekwa juu ya meza na pia kuna tembe ambazo zimemwagwa kutoka kwa chupa hiyo. Tembe hizo ni za rangi nyekundu na kifuniko cha chupa hiyo metengenezwa kutumia chuma.

Mwanamke mmoja ambaye amevaa barakoa anadungwa sindano na daktari katika mkono wake karibu na mabega. Daktari huyu amevaa mavazi maalum. Kando yao kuna watu wengine ambao wamekaa kwenye viti vya plastiki za rangi nyeupe wakingoja kuhudumiwa.

Mgonjwa mmoja ambaye amelazwa kwenye kitanda cha hospitali anawekewa hewa kwenye mapua. Anasaidiwa na muuguzi ambaye amesimama kando yake akimhudumia. Kando ya kitanda hicho kuna mashine ambayo imewekwa kwenye ukuta.

Madaktari wako katika chumba cha upasuaji na wanamhudumia mgonjwa ambaye amelazwa kwenye kitanda . Kando yao kuna kabati iliyo kwenye ukuta ya rangi nyeupe na rafu ambayo imewekwa bidhaa kama vile bandeji na dawa.

Watu wawili wamevaa barakoa. Mmoja wao ni mtoto ilhali mwingine ni mtu mzima. Mwanamke huyo anaekea mtoto sabuni kwenye mikono ndiposa aweze kunawa mikono na maji ambayo yako kando yao.

Mgonjwa amelazwa hospitalini. Mgonjwa huyo anaonekana kuwa aliumia kichwa kwa sababu ya bendeji ambayo ameekewa kichwani na pia ameekewa maji mikononi. Kando yake kuna ukuta ambao umepakwa rangi nyeupe na rangi ya samawati, na meza ambayo imeekewa kikombe na sahani.

Watu wengi wamemiminika ndiposa waweza kushuhudia ajali ambayo imefanyika. Katika lori mbili ambazo zimepigana. Moto mkubwa umewaka na moshi ya rangi ya nyeusi unapepea angani.

Sehemu hii imejaa kambi za watu ambapo wanaishi na pia kuna majumba mengi ambayo yametengenezwa kutumia nyasi na mabati. Kuna stuli ya rangi nyeupe ambayo imewekelewa kitu juu yake.

Watu wengi wako katika jengo ambalo limeporomoka, wakijaribu kutafuta vitu vifaavyo ambavyo vinaweza okoleka, ndiposa wa zipeleke kwenye stesheni, watu Hawa wamevaa magwada maalumu kama vile surupwenye ya rangi ya buluu.

Watu wengi wamesafirishwa kutumia meli kwa sababu ya mafuriko ambayo yameathiri sehemu hiyo ,kando yao kuna nyumba ambazo zimejengwa kutumia nyasi na mabati na pia kuna ndizi ambazo zimeea uwanjani.

Wanawake watatu, wamekaa nje wakiwa wanasemezana. Mmoja wao amekaa kwenye benchi, ilhali wengine wamekaa kwenye vibuyu. Kando yake, kuna ndoo za rangi nyekundu na rangi nyeupe, karibu na maua ambazo zimemea.

Chupa nne za rangi nyeupe zimewekwa juu ya meza. Chupa hizo zimebeba tembe za dawa. Chupa moja inaoneka kuwa imebeba tembe ya rangi nyekundu ili hali hizo chupa zingine tatu zimebeba tembe zilizo na rangi nyeupe.

Watu wawili ambao wanaonekana kuvaa mavazi maalum kama vile surupwenye ya rangi ya manjano na glovu za rangi nyekundu wanamwaga kemikali ilio ndani ya kibuyu cha buluu kwenye ndani ya mtungi mwingine ulio wa rangi nyeusi.

Wanawake wawili wako katika chumba, na wamekaa kwenye kitanda, mwanamke Mmoja anaonekana kuwa ana kisoma kitabu , akimwelezea mwanamke mwingine, kando yake Kuna meza ambayo imewekwa televisheni na kwenye ukuta Kuna nguo ambazo zimewekwa juu yake.

Mtoto mdogo amelazwa kwenye kitanda. Anaonekana kuwa anahudumiwa na mwuguzi. Mwuguzi huyu amevaa sare maalum. Kando ya mwuguzi huyo kumesimama mwanamke ambaye anaonekana kuwa mlezi wa mtoto huyu. Katika chumba hicho kuna vitu kadhaa kama vile kiti cha plastiki na meza.

Magari aina ya tuktuk inapita ndani ya maji mengi ambayo yametokana na mvua na kusababisha mafuriko katika sehemu hio. Pia kuna mtu wa pikipiki ambaye anasafiri ndani ya maji hayo.

Mwanaume mmoja ambaye amevaa suti amekaa kwenye kiti, anahudumiwa na wauguzi. Muuguzi mmoja ambaye ni mwanamke, anaonekana kuwa anamwosha sikio. Kando yake kuna meza na watu wengine ambao wamekaa, na wote wako ndani ya hema.

Kwenye meza kumewekwa chupa ya dawa, na pakiti ya dawa, chupa hii iko na kifuniko ya rangi nyeupe, na kwenye chupa kuna mchoro wa duara tatu, ambazo zimeshikanishwa, na pia kuna jina la dawa hilo.

Mwanamke mmoja, ambaye amevaa miwani, anaonekana kuwa ni muuguzi kwa sababu, amevaa mavazi yao maalum. Anaonekana akiwa anamshughulikia mtoto ambaye amelazwa kwenye kitanda chake.

Mwanaume moja amelazwa kwenye kitanda cha hospitali. Kitanda hicho kina godoro la rangi ya kijani kibichi na manjano. Mgonjwa huyo amevaa miwani iliyo ya rangi ya manjano na anaonekana anahudumiwa na muuguzi ambaye amevaa sare zake maalum.

Mwanamke mmoja amekaa kwenye kitanda cha hospitali, huku akiwa amebeba mtoto mdogo mkononi, anaonekana akizungumza na maafisa wa usalama, nayo pia maafisa wa afya ambao wametembelea kituo hicho cha afya.

Kwenye meza kumawekelewa chupa aina ainati, ambazo zimebeba dawa. Na pia kuna pakiti ambayo imebeba tembe za rangi ya kijani kibichi. Ingine imebeba tembe ya rangi ya hudhurungi. Na ingine imebeba tembe zilizo na rangi ya bluu.

Maafisa wa usalama wamesimama nje pamoja na atu wengine wawili. Mmoja wao anaonekana kuwa anawaelezea jinsi ya kutumia maji ambayo yamewekwa kwenye ndoo ilhali mwengine amebeba simu mkononi.

Mwanamke mmoja ambaye anaonekana kuwa ni mgonjwa, anatabasamu huku pamoja na muuguzi ambaye anamhudumia. Kando yake kuna meza ambayo iko na kabati, juu yake kuna rununu na tarakilishi.

Mwanamke ambaye anaonekana kuwa mlezi amembeba mtoto mkononi , muuguzi ambaye amebeba sindano mkononi anataka kumdunga kwenye mapaja ,Kando ya mwanamke huyu kuna wanawake wengine wamekaa Kwenye benji ilhali wengine wamesimama .

Mwanamke mmoja ambaye anaonekana kuwa mlezi amembeba mtoto mkononi. Mtoto huyu amefunikwa kitambaa cha rangi nyeupe kilicho na madoadoa ya rangi nyekundu na rangi ya samawati. Mwanamke huyu amekaa juu ya kitanda cha hospitali na juu yake kuna chandarua ya rangi nyeupe.

Mwanamke ambaye anaonekana kuwa mlezi amembeba mtoto mkononi ,mwanamme huyo amevaa kofia ya rangi nyekundu na sweta ya rangi ya waridi mtoto huyo anapewa chanjo kupitia mdomo na daktari kando yao kuna meza ambayo imewekwa karatasi juu yake.

mwanaume mmoja ambaye amekaa kwenye kiti Cha plastiki Cha rangi nyeupe, anaonekana akiwa anamhudumia mtoto mchanga ,ambaye Yuko kwenye mashine, mwanaume huyu anaonekana kuwa ni mlezi wa mtoto huyo, kando yake Kuna mtoto mwingine mchanga ambaye amelazwa pia kwenye kitanda chake .

Mwanamke mmoja amelazwa kwenye kitanda cha hospitali huku akihudumiwa na wauguzi wawili. Katika chumba hicho kuna viti ambavyo madaktari hawa wamekalia na pia kuna meza ambayo imebeba vifaa ambavyo madaktari hawa wanavitumia.

Mtoto mchanga amelazwa kwenye kitanda cha watoto ambacho kimejaa mashine kadhaa ambayo inamsaidia katika kupumua mtoto huyo anahudumiwa na wauguzi wawili ambao wanaonekana kuwa wanawake wauguzi hawa wamevaa mavazi maalum kama vile glavu na barakoa.

Katika chumba hichi kuna michoro kadhaa kama vile ya mama ambaye amebeba mtoto mkononi na mkono ambao umeinuliwa kwenye meza kuna ndoo ambazo zimewekwa sukari, chumvi na bidhaa kadhaa na pia kumepangwa vitu aina ainati kwenye rafu ya nyumba hiyo.

Katika bango hili kuna tangazo la kuhusu daktari au mganga, ambaye anatibu magonjwa kadhaa kama vile, ugonjwa wa mapenzi kazini na pia ugonjwa wa kupata mtu ambaye anaweza kupenda, na Kuna nambari ya daktari huyo kwenye bango hilo.

Mwanamke mmoja, amekaa kwenye kiti cha plastiki, cha rangi nyeupe. Anahudumiwa na daktari, ambaye anapima kiwango cha sikio lake. Daktari huyo amevaa saa, katika kiwiko chake. Kando yao kuna meza ya rangi ya hudhurungi na watu wengine ambao wamekaa wakizungumziana na madaktari.

Kwenye sakafu kuna pakiti na chupa ambazo zimetumika kubeba dawa, kwenye pakiti hiyo inaonyesha jina ya dawa hiyo, utumizi wake na pia iko na mchoro wa tembe hiyo ambayo ni ya umbo la pembe tatu na iko na rangi nyeusi .

Mgonjwa mmoja amelazwa kwenye kitanda huku akihudumiwa na daktari wa meno. Daktari huyu amevaa sare za muuguzi na amevaa barakoa mdomoni huku kwenye mikono amevaa glovu za rangi ya samawati huku akiwa anahudumia mgonjwa ambaye amefungua mdomo wake.

Mgonjwa amelazwa kwenye kitanda cha hospitali. Kitanda hicho kimejengwa na chuma ya rangi ya nyeupe na godoro ya rangi ya kijani kibichi na rangi ya manjano. Kando yake kuna mwuguzi ambaye amesimama anaonekana kuwa anamhudumia.

Watu wengi wamekusanyika ili waweze kushuhudia jengo hili ambalo limeporomoka kando yake kuna maafisa ambao wanaonekana wa kusaidia watu wameumia ama ambao wameadhirika .kando ya jengo hilo kuna magorofa marefu ambaye yamejengwa.

Magari ya rangi tofauti tofauti na aina tofauti tofauti yamezama katika maji ambayo yametokana na mvua na kufanya kuwe na mafuriko, magari haya ni ya rangi kama vile kijani kibichi , rangi ya udhurungi na rangi ya nyeupe na kando yao kuna majengo aina ya gorofa ambayo yamesimama.

Mwanamke mmoja yuko katika ofisi yake, anaonekana huku anatabasamu. Kando yake kwenye ukuta, kuna saa ambayo imewekwa na bango ambalo linaonyesha jina ya kituo hicho, ambacho ni Fine Touch Dental Care .

Mgonjwa moja amelazwa katika kitanda cha hospitali huku akihudumiwa na daktari, daktari huyu amevaa mavazi maalum kama vile koti la maabara la rangi nyeupe na barakoa na pia ako na glovu mikononi, mwanamke huyu amefungua mdomo ili daktari aweze kumng'oa meno.

Mwanamke mmoja ambaye anaonekana kuwa mlezi. Aembeba mtoto mkononi. Mtoto huyo anapokea chanjo kutoka kwa daktari, ambaye anamdunga katika mkono wake wa kulia sindano. Kando yake kuna biwi la taka la rangi ya manjano. Na watu ambao wamepiga foleni ndiposa waweze kuhudumiwa.

Daktari mmoja anapima chanjo kwenye sindano, huku anaangalia kiwango ambacho kimeingia kwenye sindano hiyo. Kando yake kuna mwanamke ambaye amevaa shati ya rangi nyekundu, amembeba mtoto mkononi.

Katika hospitali hii maji ambayo yametokana na mvua imeweza kusababisha mafuriko. Maji hayo yamemiminika katika sehemu hiyo. Hema ambayo iko kando la jengo hilo la hospitali limezama ndani ya maji.

Mtu mmoja, ambaye amevaa mavazi maalum, kama vile surupwenye glovu, amebeba mashine ambayo inatumika kutoa maji, inayosafisha ukuta wa ua.

Mwanamke mmoja ambaye anaonekana kuwa mlezi, amekaa kwenye viti vya plastiki, viti hivyo ni vitatu. Amebeba mtoto mchanga mkononi ambaye anadungwa chanjo kwenye mkono na muuguzi. Muuguzi huyo amevaa sare maalum kama vile barakoa.

Watu wawili ambao ni wa jinsia ya kiume wamesimama kando ya vyoo vya kujisaidia katika ukuta wa vyoo hivyo kuna michoro kadhaa kama vile sura ya mtu na jina ya shule hiyo.

Mwanaume mmoja ambaye ameweza kuvaa shati ya kitenge amesimama kando ya vyumba vidogo ambavyo vinaonekana ni kama msala kando yake kuna miti ambayo imemea kama vile mti wa papai.

Maji ambayo yametokana na mafuriko yameathiri sehemu hii. Kunaonekana lori ambayo imeanguka na gari ambayo imeanguka katika maji haya na watu wengine ambao wanapita katika maji haya machafu na pia ndani yake kuna vibanda ambavyo viko ndani ya maji.

Muuguzi mmoja amesimama katika uwanja huku akiwazungumzia wanawake ambao ni wamaasai kwa sababu ya mavazi ambayo wamevaa. Baadhi yao wamekaa chini kwenye nyasi ilhali mwingine wamekaa kwenye viti.

Mwanamke mmoja ambaye amevaa miwani na barakoa na pia koti la maabara la rangi nyeupe anaonekana huku akipima chanjo kutumia sindano. Kando yake kuna watu ambao wamepiga foreni wakingoja wahudumiwe.

Mwanamke mmoja ambaye anaonekana kuwa mgonjwa anaonekana akiwa anazungumza na daktari ,kwenye meza ya daktari kuna madawa matatu moja ikiwa kwenye paketi ingine kwenye chupa nyeupe kando yake kuna meza na kwenye ukuta kuna chati zilizoandikwa tarehe.

Mgonjwa mmoja ambaye anaonekana kua jinsia ya kiume, amelazwa kwenye kitanda cha hospitali, huku akihudumiwa na muuguzi. Kuna wauguzi wawili ambao wamevaa sare zao maalum, na pia wamevaa barakoa. Kando yake kuna meza, ambapo juu yake kuna madawa na karatasi.

Majengo kadhaa ambayo yametengenezwa kutumia mabati yamebomoka. Kando yake maji machafu yanapita. Kando ya jengo hilo kuna nyumba mingi ambazo zimetengenezwa kutumia mawe na ni za ghorofa. Baadhi ya nyumba zingine kuna nguo ambazo zimeanikwa.

Watu wamekaa katika mkutano mdogo. Baadhi yao wamekaa kwenye benchi, ilhali wengine wamekaa katika viti vya plastiki, na mmoja wao yuko katikati huku akiwaongelesha. Mkononi amebeba karatasi na kalamu.

Mwanamke mmoja ameketi kwenye kiti cha plastiki chenye rangi nyeupe, anaonekana kuhudumiwa na daktari ambaye anampima katika nywele yake. Daktari huyu amevaa saa mkononi mwake.

Madaktari wa upasuaji wako katika chumba cha upasuaji. Wamejikusanya ili waweze kuchukua vifaa vya upasuaji. Madaktari hao wamevaa mavazi yao maalum. Kando yao kuna wauguzi ambao watawasaidia katika shughulli hiyo ya oparesheni.

Madaktari wa upasuaji wako katika chumba cha upasuaji. Wamebeba vifaa maalum vinavyotumika katika upasuaji na pia wamevaa mavazi maalum kama vile glovu nyeupe, na barakoa mdomoni. Wanamhudumia mgonjwa ambaye amelazwa kwenye kitanda.

Watu wawili wanatembea katika maji machafu ambayo yametokana na mvua nyingi na kuleta mafuriko katika sehemu hiyo, kando yao kuna nyumba ambazo zimejengwa kutumia mabati kuna viti vya plastiki na vibuyu na mandoo.

Mwanamke mmoja anaonekana kuwa ameshika kipazasauti huku akiwa ametabasamu. Kando yake kuna dirisha ambayo imefunguliwa na lina pazia la rangi ya samawati na pia kando yake kuna meza ambayo imewekelewa bidhaa.

Mtu mmoja yuko kwenye gala ambapo dawa na kemikali huwekwa. Mtu huyo amevaa mavazi maalum kama vile surupwenye, ya rangi nyeupe, buti za rangi nyeusi na glovu za rangi ya samawati. Kando yake kuna chupa ambazo zimewekwa kemikali.

Kuna aina saba za madawa ambazo zimepakiwa. Kuna Magnesium max, Artoresin, Stresscare max, Veno protect, merculay, livercare max, pamoja na kalcium max.

Aina ya chupa ya dawa, rangi yake ni nyeupe. Nje yake imechorwa mti wa kijani kibichi, imeandikwa majina yafwatayo Equetorial naturals , mwarubaini, Herbal drink, neem /mkilifi.

Ndani humu mna watu wawili. Wote wamevalia koti za vumbi ambazo ni nyeupe. Wamevaa glovu za blue na pia wamevaa barakoa. Mmoja amesimama huku akitumia pambu kufanya usafi humu.